Duka la nguo na vifaa vya kimtindo unaonekana. Mwanasesere mweupe amevalia kofia kubwa nyekundu na kitambaa chekundu kinachofunika sehemu ya juu ya mwili wake. Kuna mikoba na pochi nyingi zenye rangi nyekundu na marumaru kwenye meza.

Duka la nguo lililo andaliwa vizuri linaonekana, kwa upande wa kushoto kuna rafu zilizo jaa mashati yaliokunjwa na kupangwa vizuri yakionyesha rangi na mitindo mbalimbali. Chini ya rafu hizo kuna suruali ndefu zikiwa zimetundikwa vizuri.

Duka la nguo na viatu likiwa na bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye rafu unaonekana. Upande wa kulia kuna rafu nyeupe iliyojaa viatu vya wanawake vya aina mbalimbali ikiwemo viatu virefu, sandali, na viatu vya wazi. Baadhi ya viatu vimepangwa kwenye safu za juu huku vingine vikiwa vimetundikwa kwenye sehemu ya chini.

Nguo nyingi zilizoning'inizwa zinaonekana kwenye duka au chumba cha nguo. Nguo hizo zina mitindo na rangi mbalimbali zikiwemo nguo za marudio ya wanyama, nguo za maua na nguo zenye michirizi. Zimepakwa kwa wingi na zinaonekana kama zinauzwa au kuonyeshwa.

Duka la nguo na viatu linaonekana. Upande wa kushoto wa picha kuna rafu za mbao zenye nguo na viatu vilivyopangwa vizuri. Nguo za rangi mbalimbali kama vile shati nyekundu na jaketi za buluu zilizoning'inizwa zinaonekana pia.

Duka la nguo lililowazi na lenye mwanga mkali unaonekana. Kuta ni nyeupe na kuna taa nyingi za kisasa zilizoelekezwa chini zikitoa mwanga wa kutosha. Kuna safu nyingi za nguo zilizopangwa kwa utaratibu kwenye reki za chuma.

Sehemu ya ndani ya duka la kuuza vifaa vya urembo inaonekana. Kuta zimepakwa rangi nyeupe na kuna vibandiko vikubwa vya matangazo vyenye picha za wanawake wanaovalia vifaa vya urembo na zimetundikwa juu ya bidhaa zinazouzwa.

Duka la kisasa la vifaa na nguo linaonekana. Katikati kuna mwanasesere aliyevaa koti lenye rangi angavu, miwani ya jua, na kofia. Mkono wake umepambwa kwa vikuku. Mbele yake kuna meza nyeupe ya duara yenye viwango viwili, ikionyesha vito mbalimbali kama pete, herini, na mikufu.

Eneo la duka la nguo na bidhaa zingine mbalimbali unaonekana. Kuna rafu kubwa za chuma zenye nguzo wima na pau za kulala ambazo zimetumika kuning'iniza mikoba. Mikoba hiyo ina rangi mbalimbali kama vile nyeusi na zambarau iliyokolea.

Duka la nguo nyingi zilizoangwa vizuri kwenye rafu na meza zinaonekana, bango kubwa juu linaonyesha ofa ya asilimia arobaoni ya kupunguzwa kwa bidhaa. Kuna mashati yaliyopangwa kwa kuning'inizwa na pia yale yaliyokunjwa.

Duka la nguo au sehemu ya duka kubwa linaonekana. Kuna mifuko ya mikono rangi tofauti kama vile kahawia, zambarau, kijani kibichi na bluu. Kuna rafu nyingine iliyojaa suruali zilizopangwa.

Duka la nguo lililojaa wateja unaonekana. Kuna rafu nyingi zilizojaa nguo mbalimbali ikiwemo mashati, suruali, sketi na fulana. Pia kuna sehemu ya kuvalia nguo iliyoonyeshwa na kibao.

Duka la nguo na viatu lililopangwa vizuri linaoonekana. Kuna rafu kubwa za mbao upande wa kushoto zilizojazwa na rundo la nguo zilizokunjwa kwa usawa. Juu ya rafu hizi kuna makasha ya viatu yaliyopangwa kwa safu. Upande wa kulia kuna rafu za mbao zenye viatu vilivyopangwa kwa umaridadi.

Duka la nguo la Wool Swat linaonekana. Mbele ya duka kuna dirisha na mlango kubwa la kioo linaloonyesha nguo mbalimbali. Kuna wanasesere waliovalia nguo hizo. Nguo zingine zinaonekana zikining’inia kwenye pau na kuna mwanga mkali ndani.

Duka la nguo la ndani linaonekana. Upande wa kushoto kuna rafu zenye nguo zilizokunjwa kama vile shati, suruali za jeans na koti Pia Kuna nguo zilizoning'inizwa kwenye hanger zikiwemo mashati yenye maua maua na suruali mbili zilizonyooka.

Mkusanyiko wa mashati ya aina mbalimbali yanayoning'inia kwenye nira ya chuma. Mashati hayo yana rangi na miundo tofauti. Nira hili linaonekana kuwa katika duka la nguo. Chini ya nguo hizo kuna sakafu ya vigae.

Duka la nguo na vifaa vya mitindo unaonekana. Nguo nyingi zilizopangwa kwenye reki pamoja na kofia za aina mbalimbali zikiwa zimening'inia au kuwekwa kwenye rafu pia unaonekana. Rangi angavu za nguo na kofia zinachangia kuipa picha uhai.

Duka la nguo likiwemo na sehemu ya kuuza suruali za wanaume linaonekana. Suruali hizi zimepangwa kwa ustadi kwenye rafu ndefu, zikionyesha rangi mbalimbali kama vile buluu na nyeusi. Kuna bango jekundu lililo onekana likiwa na punguzo la asilimia arubaini.

Duka la nguo lililo wazi na lenye mpangilio mzuri linaonekana. Upande wa kushoto kuna rafu ndefu zenye nguo zilizopangwa vizuri. Juu ya rafu kuna rundo la masharti ya rangi tofauti yaliyokunjwa na kupangwa kwa usawa. Chini yake kuna koti na suti zilizoninginia kwenye hanger .

Sehemu ya ndani ya gari la zamani hasa upande wa dereva unaonekana. Kuna usukani mweusi mkubwa ulio na muundo wa pekee ukiwa na nembo katikati inayo fanana na farasi. Nyuma ya usukani kuna dashibodi iliochakaa kidogo yenye viasharia kadhaa vilvyo zama ndani.

Gari jeupe aina ya SUV linaonekama likiwa limeegeshwa inje. Kuna magari mengine yaliogeshwa nyuma yake pamoja na majengo fulani. Magurudumu yake yana rimu nyeusi ya fedha. Hali ya anga ni ya jua kali.

Gari la zamani limeegeshwa chini ya banda au sehemu yenye paa. Rangi ya gari ni ya kijivu iliyokolea. Mlango wa mbele wa upande wa abiria umefunguliwa. Magurudumu yana muundo wa zamani na inaonekana kuwa na matairi meusi.

Gari aina ya toyota land cruiser prado yenye rangi ya nyeusi inaonekana. Imeegeshwa nje kwenye uwanja wenye nyasi na changarawe. Nambari za usajili za gari zinaonekana zikiwa kwenye bati la njano.

Matatu dogo jeupe linaonekana likiwa limeegeshwa kando ya barabara chini ya anga la buluu lenye mawingu kidogo. Lina madirisha meusi na linang'aa. Mandhari ya picha yanaonyesha miti na mimea ya kijani kibichi pamoja na nguzo za umeme au simu.

Gari jeusi la kifahari lililopakiwa kwenye eneo la maegesho unaonekana. Eneo hilo lina vigae vya rangi ya kahawia vilivyopangwa kwa muundo wa kuvutia. Juu ya gari kuna muundo wa paa unaoonekana kuwa wajengo au sehemu ya maegesho kwenye nguzo ya njano.

Matatu ndogo la rangi ya fedha ambalo linaonekana kuwa limetengenezwa kwa ajili ya safari au utalii unaonekana. Lina madirisha na matairi ambayo yanaonekana kuwa imara kwa barabara za vumbi. Nyuma yake kuna ukuta mkubwa wa miamba wenye rangi ya kahawia na chungwa.

Sehemu ya nyuma ya upande wa gari aina la matatu ya rangi ya fedha unaonekana lina madirisha mengi yenye giza yakionyesha kuwa linaweza kuwa na viti vingi vya abiria ndani mwake.

Gari la abiria lenye rangi ya fedha ambalo linaonekana kuwa basi dogo au van limeegeshwa. Lina milango miwili ya mbele na inaonekana kuwa na milango ya kuteleza kwa abiria upande wa kushoto. Matairi yake yana rimu za rangi ya shaba au kahawia.

Watu watatu wamo chumba ambacho kinaonekana kuwa ya maonyesho ya magari au duka la magari. Kuna mwanamume aliye valia suti na miwani na anaonekana kuwa muuzaji au mtaalamu wa mauzo. Anashikilia ubao wa kunakili na anaongea na wanandoa wawili.

Gari la zamani ambalo linaonekana kuwa basi ndogo au combi lenye rangi ya buluu iliyochoka inaonekana. Gari hili limeegeshwa nje. Mbele ya gari kuna fremu kubwa ya chuma kama kinga ya mbele.

Chombo cha kusafiria, chenye paa na sehemu ya kubebea abiria pamoja na mizigo, kinaonekana kikiwa kimeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Chombo hiki ni cha rangi nyekundu na kinaonekana kuwa na kutu kidogo. Pia kina mistari ya manjano.

Gari la rangi ya fedha lililokuwa limeegeshwa kwenye eneo lenye vigae linaonekana. Taa za mbele za gari zinaonekana kuwaka zikiwa na mwanga mweupe. Nyuma ya gari upande wa kushoto kuna jengo lenye maduka.

Gurudumu la gari likiwa linamwagiliwa maji kwa kutumia shinikizo kubwa linaonekana. Maji yanaonekana yakiruka na kutengeneza povu kidogo kwenye gurudumu. Eneo la nyuma linaonekana kama sehemu ya lami au saruji iliyoloa maji.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Kuna mimea mingine na miti kwa nyuma ikionyesha mazingira ya nje. Mangaza wa jua unaonekana wazi ukipiga magari na ardhi. Magari haya ni ya aina tofauti.

Sehemu ya ndani ya gari hasa viti vya nyuma unaonekana. Viti hivi vinaonekana kuwa vya rangi ya kijivu vikiwa na sehemu za mikono zinazo kinjukuka kati ya viti viwili vya nje kuna dirisha la gari linaloonekana upande wa kushoto wa gari.

Sehemu ya ndani ya jumba kubwa ambalo linaonekana kuwa duka la kuuza magari linaonekana. Kuna magari kadhaa yaliyopangwa vizuri. Baadhi yakiwa nyekundu, mengine meupe na mengine meusi. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kati ya magari.

Gari la kijivu ambalo linaonekana kuwa Subaru Outback, likiwa limeegeshwa nje. Lina milango minne na sehemu ya nyuma ya kuhifadhia mizigo, namba ya usajili wa Kenya, KCQ 052X,inaonekana wazi nyuma ya gari.

Gari jeupe linaonekana likiwa limeegeshwa nje. Lina boneti yenye hewa, matairi ya aloi nyeusi na fedha na vioo vya pembeni. Nyuma yake kuna magari mengine yaliyoegeshwa na miti. Pia kuna ukuta nyuma na hali ya hewa ni ya jua.

Gari jeusi la aina ya SUV linaloonekana kuwa subaru forester limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe. Magurudumu yake yana rangi ya shaba au kahawia iliyokoza. Kwenye paa la gari kuna pau.

Sehemu ya kutengeneza mabasi pengie ndani ya kiwanda inaonekana kwani kuna mabasi kadhaa ambayo bado hayajakamilika. Mabasi mawili yaliyo mbele yapo katika hatua za mwazo za ujenzi. Basi la kwanza bado hayajakamilika. Mabasi mawili yaliyo mbele yapo katika hatua za mwazo za ujenzi. Basi la kwanza ni la rangi ya njano na ya pili lina rangi nyeupe.

Magari mawili yaliyosimama kwenye eneo lenye nyasi yanaonekana. Milango ya magari yote mawili imefunguliwa. Upande wa kulia, kuna watu wawili ambao wamesimama karibu na gari la kijani kibichi. Nyuma ya gari kuna miti ikionyesha mazingira ya asili.

Mwanaume anasafisha gari jekundu linaloonekana kuwa la zamani na lililoharibika kwa kutumia maji. Gari lenyewe lina milango iliyo wazi na sehemu ya mbali inaonekana kukosa baadhi ya vipuri. Mja huyu amevalia kofia, shati na suruali ndefu. Mandhari ya nyuma inaonyesha magari mengine na miti.

Gari la aina ya SUV linaloonekana kuwa Toyota Land cruiser SUV linaloonekana kuwa Toyota Land Cruiser Prado limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe na nyasi kidogo. Gari lina rangi ya nyeusi. Nyuma ya gari kuna ua au ukuta na lango la gari lina lango la rangi ya buluu.

Sehemu kubwa ya picha inaangazia ndani ya gari, hasa upande wa dereva. Dashibodi na vidhibiti mbalimbali vinaonekana. Usukani yanaonekana umefunikwa na kitu kinachofanana na kitambaa au kifuniko cha mapambo. Kuna kiti cha dereva chenye rangi nyeusi na kimefunikwa kwa kitambaa.

Soko kubwa na lenye shughuli nyingi unaonekana. Kwenye ghorofa ya chini kuna vibanda mbalimbali vinavyouza bidhaa tofauti. Upande wa kulia, kuna banda lililojaa matunda ikiwemo ndizi na machungwa yaliyopangwa vizuri kwenye rafu.

Mazao ya shambani yaliyo katika masoko au sehemu ya kuuza yanaonekana. Viazi vikuu vimejaza ndoo kadhaa baaadhi zikiwa nyeupe na nyingine nyekundu. Viazi vitamu vimewekwa kwenye kikapu cha kufuma kikiwa na rangi ya zambarau.

Soko au banda la bidhaa za sanaa za mikono labda mahali kama soko la watalii au soko la kawaida unaonekana. Kuna meza iliyojaa bidhaa nyingi zenye rangi mbalimbali zikiwemo vikuku au mikanda. Iliyofunikwa kwa vitambaa vya kiafrika vyenye michoro na rangi nzuri sana.

Soko lenye shuguli nyingi unaonekana. Kuna watu wengi wanaotembea na kunua bidhaa mbalimbali. Maduka ua vibanda vimejengwa kwa vifaa tofauti na vimepanga bidhaa kama vile nguo, vitambaa na vitu vingine vinavyouzwa.

Meza kubwa, iliyojaa samaki waliopikwa, wengi wao wakiwa wamekaangwa, unaonekana. Kuna aina mbalimbali za samaki, wengine wakiwa wamepangwa vizuri na wengine wakiwa wamerundikana. Baadhi ya samaki wanaonekana kuwa Tilapia, kutokana na umbo na magamba yao.

Rundo kubwa la nguo zikiwemo mashati, suruali na nguo zinaonekana zikiwa zimetapaka chini. Nguo hizo zina rangi mbalimbali kama vile machungwa, kijani kibichi, nyeusi, kijivu na buluu. Kwa nyuma kuna watu wawili wanaonekana wamesimama.

Upande wa kushoto kuna lundo kubwa la vitu vinavyofanana na matairi yaliyokatwa au diski ngeni zilizopangwa kwa uangalifu. Kando yake kuna tanki kubwa jeusi la kuhifadhia maji. Kuna watu kadhaa wanaofanya kazi na wamekaa kwenye viti na meza ndogo.

Soko lenye bidhaa mbalimbali za mboga na matunda unaonekana. Kuna kiasi kikubwa cha pilipilihoho za kijani zilizopangwa kwenye kreti mbili za plastiki, moja ya kijani, na nyingine ya njano. Sanduku lenye nyanya linaonekana zikionyesha rangi nyekundu.

Soko lenye shughuli nyingi unaonekana. Kuna umati mkubwa wa watu wengi wao wakiwa wauuza na wanunuzi. Bidhaa mbali mbali zinaonekana zikiuzwa likiwemo matunda na mboga kama vile nyanya.

Soko la wazi au eneo la biashara la biashara ambapo viatu vingi vimepangwa kwa kuuzwa vinaonekana. Viatu hivyo vimewekwa juu ya meza zilizofunikwa kwa kitamba cha buluu. Kuna aina mbalimbali za viatu kuanzia vya michezo hadi vya kawaida. Kibao kidogo chenye nambari mia mbili imeandikwa juu yake kuashiria bei.

Duka la viatu labda sokoni au barabarani unaonekana. Kunaonekana na viatu vya aina mbalimbali vikiwemo vya kiume na kike vilivyopangwa chini kwenye turubai ya njano na vingine vimetundikwa juu.

Soko lenye shuguli nyingi likiwa limejaa matunda na mboga unaonekana. Kuna guni akubwa la karoti na vikapu vilivyojaa vitunguu, viazi vikuu na vitunguu saumu. Upande wa kushoto rundo kubwa la nyanya nyekundu linaonekana.

Soko lenye shughuli nyingi unaonekana. Upande wa kushoto kuna machungwa, ndizi na migomba na chini yake kuna nyanya nyekundu. Kuna vitunguu, viazi na mboga nyinginezo. Watu wanaonekana wakifanya biashara zao.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo watu wengi wako wakifanya biashara au kununua unaonekana. Baadhi ya watu wamekaa chini wakiuza bidhaa zao wengine wamesimama na wengine wanatembea wakipita soko. Watu wa umri na jinsia tofauti wanaonekana.

Duka lililojaa bidhaa mbalimbali za ufundi na mapambo unaonekana. Kuta zimefunikwa na shanga nyingi za rangi mbalimbali na mikufu iliyopangwa vizuri. Pia, kuna meza zilizojaa shanga na vipuli.

Soko au ukumbi wa biashara uliojaa shughuli nyingi unaonekana. Kuna vibanda vingi vilivyopangwa pande zote mbili za njia nyembamba vikiuza bidhaa mbalimbali. Kuna picha zilizochorwa zikiwa zimeegemea ukutani.

Soko la mazao labda la jioni au usiku likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri linaonekana. Mbele kuna meza iliyojaa matunda na mboga mbalimbali. Nyuma ya meza hizi kuna makasha mengine yaliyojaa mazao ikiwemo matango na labda karoti au viazi vingine.

Duka au soko la wazi lenye viatu vingi vilivyo tundikwa unaonekana. Hali ya mahali hapo inaonekana kuwa na mazingira duni kidogo, yenye miundo isio imara na vitu vilivyo pangwa kwa njia rahisi. Kuna mwanga unao ingia kutoka nje kuashiria kuwa ni mchana.

Miavuli miwili, moja wa rangi ya zambarau na mwingine wa rangi ya buluu zimefunguliwa. Chini ya mwavuli wa bluu kuna shada kubwa la maua na maua mengine madogo yaliyopangwa vizuri. Kuna bango lenye maandishi hafifu yanayoonekana kwa mbali.

Rundo la ndizi zilizopangwa kwenye uso bapa labda zikiwa sokoni au sehemu ya kuuuzia zinaonekana. Ndizi hizo zinanyo rangi ya manjano, baadhhi zikiwa na mabaki meusi, zikionyesha kuwa zimeiva. Zimepangwa katika mafungu tofauti, zikiwa nyingi sana.

Mazao mbali mbali yaliyopangwa kwenye masanduku ya mbao yakiwezekana sokoni au kwenye duka la mboga linaonekana. Kuna rundo la viazi, vitunguu, na nyanya ambavyo vimepangwa vizuri.

Soko lenye shughuli nyingi unaonekana. Kuna meza kadhaa zilizojaa bidhaa mbalimbali zinazouzwa. Upande wa mbele wa picha kuna mkusanyiko mkubwa wa sanamu ndogo baadhi zikiwa nyeusi na nyingine nyeupe.

Soko kubwa la ndani lenye watu wengi na bidhaa unaonekana. Nguzo za buluu zimeshikilia paa. Watu wengi, wauzaji na wanunuzi wanatembea kati ya vibanda na meza za kuuza. Kuna masanduku makubwa yaliyojaa matunda.

Friji ya glasi ya kuonyesha bidhaa ambamo vipande kadhaa vya nyama vimewekwa. Nyama hii inaonekana kuwa ya ng'ombe. Nyuma ya friji kuna eneo la kazi ambapo watu kadhaa wanaonekana wakifanya kazi. Kwenye kuta za nyuma kuna makabati na rafu zenye vifaa mbalimbali vya butcher .

Soko la wazi likiwa na vibanda vingi vilivyopangwa kando ya njia unaonekana. Kuna aina mbalimbali ya bidhaa zinazouzwa zikiwemo shanga, mikufu, bangili na vitu vingine vya mapambo.

Jengo refu linaloonekana kuwa na ghorofa kadhaa chini ya anga safi la buluu unaonekana. Sehemu ya chini ya jengo imepakwa rangi ya chungwa iliyokolea ikiwa na mistari myekundu inayozunguka pembe na madirisha. Kuna madirisha mengi ya mraba yenye fremu nyeusi yaliyopangwa kwa usawa.

Mandhari ya jiji kubwa ikiwa na majengo mengi marefu na mafupi chini ya anga la wingu mazito unaonekana. Baadhi ya majengo yanaonekana kuwa na uharibifu au yamechakaa. Majengo mengine yanaendelea kujengwa.

Majengo mawili marefu yamesimama dhidi ya anga la buluu lenye mawingu meupe. Jengo refu zaidi upande wa kushoto linaonekana kuwa la kisasa, lenye kuta za vioo na muundo wa chuma na lina antena kadhaa juu yake.

Jengo refu linalofanana na ghorofa au hoteli linaonekana kutoka chini kuelekea juu. Jengo lina madirisha mengi. Mbele ya jengo upande wa kulia wa picha kuna tawi kubwa la mti wa mitende linaloonekana wazi.

Eneo la nje la nyumba likiwa na bustani ndogo unaonekana. Kwa mbele kuna sehemu yenye nyasi fupi ingawa sehemu kubwa ya udongo inaonekana wazi. Kuna njia ya saruji inayoonekana upande wa kushoto na hatua chache pia za saruji . Pia kuna matangi mawli makubwa meusi ya kuhifadhia maji.

Jengo refu la ghorofa lina rangi mbili, sehemu ya juu ni ya kahawia na sehemu ya chini ni nyeupe. Jengo lina madirisha mengi baadhi ya madirisha hayo yanaonekana wazi na mengine yana vitambaa au mapazia ndani.

Jengo la ghorofa kadhaa lenye jina North Crest View lililoandikwa juu yake unaonekana. Jengo lina kuta za rangi ya manjano iliyokolea na mistari nyekundu inayozunguka pembe na madirisha. Chini ya jengo kuna nguzo za chuma na upande wa kulia chini kuna bango lenye nembo ya usalama.

Jengo refu la ghorofa nyingi lililopakwa rangi ya kijivu na nyeupe, likiwa limejengwa karibu na ukuta mrefu wa matofali ya rangi ya mchanga unaonekana. Kuna anga la buluu safi juu lenye mawingu meupe machache hapa na pale. Chini ya ukuta wa matofali, kuna ardhi iliyo na nyasi na udongo.

Jengo la ghorofa mbili linaloonekana kuwa nyumba ya makazi lenye rangi ya machungwa isiyokolea inaonyeshwa. Kuna madirisha mengi yenye fremu nyeusi na paa linaonekana kuwa na vigae. Mbele yake kuna bustani iliyotunzwa vizuri.

Nyumba moja iliyojengwa kwa matofali yenye rangi ya kahawia nakuta nyeupe unaonekana. Paa linaonekana kuwa la vigae vyekundu. Kuna bustani ndogo mbele ya nyumba yenye mimea iliyopunguzwa vizuri ikiwemo vichaka vya kijani kibichi vilivyopangwa kwa umbo la duara.

Jengo la ghorofa mbili lenye kuta za rangi ya zambarao, na milango na madirisha ya rangi ya kijani kibichi linaonekana. Juu ya jengo hilo, kuna tanki za maji na baadhi ya miundo mbinu. Mbele ya jengo kuna uzio wa saruji wenye nguzo za mbao.

Majengo kadhaa chini ya anga la buluu, unaonekana. Kushoto kuna jengo refu lenye ghorofa kadhaa likiwa na rangi ya kijivu na njano. Kulia kuna jengo jingine ambalo lina ghorofa chache tu na limepakwa rangi ya chungwa angavu.

Mandhari ya jiji au mji mdogo yenye majengo kadhaa chini ya anga ya buluu lenye mawingu machache linaonekana. Mbele upande wa kushoto kuna jengo refu la ghorofa ambalo limepakwa rangi ya njano kijani. Upande wa kulia kuna jengo lingine lilio katika hatua za ujenzi.

Bango kubwa la matangazo ya jengo la kisasa la makazi linaloitwa plumeria Residency unaonekana. Nyuma ya bango kuna majengo mengine marefu na pia miti na sehemu ya paa la nyumba. Anga inaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Jengo la ghorofa nyingi ya kisasa unaonekana, likona kuta za rangi ya machungwa hafifu na madirisha, na milango yenye fremu nyeusi. Kuna ngazi zinazoelekea juu kwenye jengo hilo. Anga linaonekana kuwa safi na lina mawingu meupe meupe.

Jengo refu, labda la makaazi au ofisi, likiwa na ghorofa kadhaa unaonekana. Mbele ya jengo kuna lango kubwa jeusi lililopambwa kwa chuma chenye muundo wa kupinda pinda na lina rangi ya dhahabu kwenye mapambo yake.

Jengo la ghorofa mbili amablo linaonekana kuwa katika hatua za ujenzi au ukarabati unaonekana. Jengo hilo lina paa la rangi ya kahawia iliyokolea na kuta zake zinaonekana kuwa na rangi ya kijivu isiyokamilika. Chini ya jengo kuna eneo lenye udongo, magudu na miamba mikubwa iliyotapakaa.

Sebule kubwa iliyo wazi na sakafu ya mbao iliyong'aa inaonekana. Kuna madirisha makubwa na milango ya kioo inayoelekeza kwenye balkoni ikiruhusu mwanga mwingi wa asili kuingia. Ukuta una rangi nyeupe na kuna taa za kisasa vinavyoninga kutoka kwenye dari.

Eneo la makazi lenye nyumba kadhaa na ardhi iliyo wazi unaonekana. Mbele ya picha kuna eneo kubwa la nyasi kavu. Kuna ua wa waya wenye nguzo za rangi ya bluu na nyeupe zinazoashiria mipaka.

Jengo refu lenye rangi ya dhahabu na vipande vya buluu unaonekana kuna paa la buluu na sehemu kubwa ya kuta zake zimefunikwa na mmmbao zenye rangi ya kahawia iliyokolea chini ya jengo kuna nyasi kavu.

Mandhari ya jiji wakati wa mchana au jioni chini ya anga lenye mawingu mazito inaonekana. Kuna majengo mengi baadhi yakiwa marefu na ya kisasa yaliyojengwa kwa mtindo wa ghorofa. Kuna miti mingi ya kijani kibichi katikati ya majengo.

Majengo makubwa mawili yanayoendelea kujengwa yanaonekana. Majengo haya yana ghorofa nyingi na yamejengwa kwa mawe au saruji huku kukiwa na fursa nyingi za madirisha. Nyuma ya majengo kuna anga safi ya buluu.

Jengo lenye ukuta wa rangi ya kahawia na mistari midogo ya nyekundu inayozunguka kila orofa linaonekana. Kila orofa lina madirisha na milango ya chuma nyeusi. Nguzo ya umeme au ya simu inaonekana upande wa kushoto wa picha.

Bango lililowekwa kwenye ukuta wa matofali linaonyesha kua ofisi zinapatikana kuanzia futi za mraba mia nne hadi futi za mraba elfu tano. Pia kuna namba ya simu ya kuwasiliana na anwani ya barua pepe. Chini ya bango kuna nebo ya kampuni.

Jengo la ghorofa kadhaa likiwa na paa la bati la rangi ya bluu linaonekana. Ghorofa za juu zina madirisha yenye fremu za rangi ya bluu na kingo za chuma. Ghorofa za chini zina balcony zenye vizuizi vya chuma cheusi.

Jengo refu linaloonekana kuwa na ghorofa nyingi likiwa na paa iliyo ezekwa kwa majani au nyasi inaonekana. Upande wa jengo una madirisha mengi yaliopangwa kwa usawa na yana muundo kama wa trellis au matawi yaliyosokotwa.

Friji ya kuonyesha bidhaa, labda katika duka kubwa au duka la vyakula unaonekana. Ndani yake kuna bidhaa nyingi zilizopakiwa zikiwemo sosi, hamu na bidhaa nyingine za nyama. Bidhaa hizi zimewekwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu tofauti za friji.

Barabara pana ndani ya duka kubwa, pengine duka la jumla au la bidhaa za nyumbani, unaonekana. Barabara hii imegawanyika pande mbili na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali, zinaonekana.

Duka kubwa lililojaa bidhaa mbalimbali yaliyopangwa vizuri kwenye rafu unaonekana. Kwenye rafu hizo baadhi ya bidhaa zinaonekana kuwa zimefungwa kwenye vifungashio vya rangi nyekundu na nyeupe. Juu ya rafu hizi kuna mabango meusi yenye maandishi.

Duka la kuuza samaki labda sehemu ya duka kubwa la rejareja au soko la zamani, unaonekana. Samaki mbalimbali wamewekwa kwenye barufu nyingi ili kuwahifadhi. Kuna aina nyingi za samaki, baadhi wakiwa wazima na wengine wamekatwa vipande.

Eneo la kuingilia kwenye duka kubwa linaoonekana. Kando ya mlango wa kuingilia kuna kibanda cha kahawa kinachooneysha nembo yake nyeusi na nyeupe. Ndani ya duka watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kufanya ununuzi na baadhi yao wanaonekana wakipanga foleni kwenye kaunta.

Ndani ya duka kubwa au soko la kisasa unaonekana. Kuna rafu na sehemu mbalimbali za kuonyesha bidhaa. Kwa upande wa kushoto kuna sehemu inayoonekana kuwa soko la nyama yenye bidhaa za nyama zikiwa zimepangwa kwenye fridgi za kuonyeshea.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa pengine duka la jumla au soko unaonekana. Kuna safu ndefu ya taa zilizo- zinazong'aa zilizowekwa kwenye dari zikitoa mwanga wa kutosha. Upande wa kushoto, kuna ukuta uliopabwa kwa vigae vyenye ruwaza ya miraba.

Duka kubwa ya vifaa vya elektroniki au vyombo vya nyumbani vinaonekana. Kuna safu nyingi za friji zilizopangwa kwa mistari. Kukiwa kuna rafu zilizojaa bidhaa zingine za elektroniki au vifaa vidogo kama vile viashiria vya kahawa. Kuna ishara kubwa nyekundu zinazoning'inia juu ya baadhi ya bidhaa.

Duka kubwa la bidhaa liniaonekana. Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbali mbali zikiwemo chupa za vinywaji bidhaa za nywele na vitu vingine vinavyotumika nyumbani. Kuna bango kubwa la manjano na nyekundu lililoandikwa maneno kwa herufi kubwa.

Duka la viatu la aina mbalimbali zinaonekana. Kuna rafu na stendi nyingi zilizojaa viatu hivi. Tunaona viatu vya wazi, vilivyopangwa kwa safu na rangi tofauti kama vile buluu, njano, nyeusi na kahawia. Pia kuna buti za rangi ya kahawia zilizopangwa kwenye meza mbele.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, labda duka la jumla, linaonekana. Sakafu ni safi na ina vigae vya rangi isiyokolea. Kuna bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu ndefu upande wa kushoto na pia upande wa kulia.

Sehemu ya duka kubwa hasa yenye bidhaa za maziwa na vinywaji baridi unaonekana. Kuna rafu ndefu zilizojaza bidhaa hizi. Kuna chupa na carton nyingi za maziwa baadhi zikiwa zimepakwa rangi tofauti kuashiria ladha tofauti.

Sehemu ya duka kubwa yenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali hasa manukato unaonekana. Kuna mtu mmoja anayesukuma toroli la ununuzi lililojaa bidhaa. Sakafu inaonekana safi na kuna mwangaza wa kutosha ndani ya duka.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali labda duka kuu au soko jipya la jumla linaonekana. Kuna rafu ndefu zilizojazwa bidhaa nyingi za aina mbalimbali. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu zinazonyoosha umbali mrefu.

Duka kubwa la kisasa au jumba la maduka lenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali hasa peremende na vitafunio unaonekana. Rafu zimepangwa vizuri na zimejaa pakiti za peremende za rangi mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa au soko la kisasa unaonekana. Upande wa kushoto kuna kaunta zilizojaa matunda kama vile machungwa na tufaha, yaliyopangwa vizuri kwenye stendi za mbao. Sakafu ina muundo wa kijiometri ikichanganya rangi tofauti za kahawia na kijivu.

Duka kubwa yenye rafu nyingi zilizojazwa bidhaa mbalimbali inaonekana. kuna rafu ndefu n pana zilizopangwa vizuri zikibeba bidhaa nyingi tofauti. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu na kuifanya kuonekana safi na rahisi kupata.

Duka kubwa la kisasa unaonekana. Kuna sehemu ya matunda na mboga mboga upande wa kulia, zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu. Pia kuna meza zilizojaa bidhaa kama vile asali au michuzi kwenye chupa ndogo ndogo.